Hapa ni mjini. Kuna tangi kubwa la kuhifadhi maji mkabala na ua wa ukuta. Kando ya barabara ya lami, kuna mlingoti wenye nyaya nyingi za stima. Hizi zinatumiwa kusambaza stima kwa wakaazi wa mahali hapo. Mbali kidogo kuna miti, magari na jengo la gorofa.

Hii, ni transfoma mjini, imewekwa juu, katikati mwa milingoti miwili, inatumiwa pakubwa kupokea umeme, na kuigawa kwa kiwango kidogo. Nguvu za umeme, hutegemewa katika biashara nyingi, na nyumba za kibinafsi.

Kuna mrundiko wa taka kando ya mtaa wa mabanda. Mto uliochafuliwa na kubadilika rangi unaonekana. Kikundi cha vijana waliovalia buti kinazoa taka na kuzitoa majini, wanatumia reki kusafisha mazingira hayo.

Hili ni mbuga la wanyama pori. Kuna ndovu kadhaa karibu na kidimbwi cha maji. Hawa ni kivutio kikubwa. Kando yake, kuna kikundi cha watalii na wanafunzi, kinatazama tembo. Wanyama hawa, huendeleza utalii, na kuingiza pesa za kigeni nchini.

Mtaa wa mabanda. Kuna mto mdogo kando ya nyumba za watu. Kuna mrundiko wa takataka, hasa plastiki zimejaa. Wanaume watano wamevalia buti na glavu mikononi. Wanasafisha kwa kuzoa uchafu uliojaa majini wakitumia reki.

Hiki ni kikundi cha Wamaasai na Wazungu. Wamepiga picha kando ya msitu mdogo, wamevalia shuka za rangi nyekundu zenye mistari mieusi na samwati. Pia wana maleba na shanga zilizotengenezwa na wenyeji. Watalii hufurahia kujifunza historia kutoka kwa wenyeji kama hawa. Wao huinua kipato cha nchi wanapozuru.

Kikundi cha watu wa kike na wakiume kinaonekana. Wamevalia tishati za samawati. Wako uwanjani tayari kupanda miche ya miti iliyoko mbele yao. Wamebeba vifaa vingine vya kutumia kama vile reki. Shughuli hii itaongeza mvua inayonyesha na kukabiliana na ukame.

Kuna sehemu tatu, za mifugo, ng'ombe na kondoo, hawa, wanatafuta lishe, nyasi ni fupi na kavu, kuna miti ambayo inaonekana nyuma, mbali kidogo, hali ya anga ni ya ukame kiasi na joto.

Hii ni mkokoteni ambayo ina vibuyu vya rangi ya samawati na manjano. Vinatumiwa kuchota maji na mfanyibiashara anayeuza maji. Anafanya biashara hii mjini haswa katika makazi ambayo yanatatizo la ukosefu wa maji ya mifereji ndani ya nyumba.

Ni asubuhi mapema wakati jua linachomoza angani. Ni mjini, miti imepandwa karibu na majengo marefu . Njia ya usafiri inayoonyeshwa ni ya gari moshi.

Huu ni mtaa wa mabanda mjini nyumba ni za mabati na miti zimejengwa karibu na mto mdogo wenye maji machafu taka nyingi hasa za plastiki zinatupwa ovyo na kuishia kuchafua maji ya mto . Vijana wanne wenye sare na buti wanasafisha mto kwa kutumia reki.

Hapa ni ndani ya msitu, watu watatu wanatembea pale, wanaume wawili na mwanamke mmoja. Aliye katikati yao ni mzungu. Uhifadhi wa misitu huchangia kudumisha hewa safi, kuleta mvua na kuhifadhi makaazi ya wanyama pori.

Hiki ni kikundi cha waimbaji wa nyimbo za kitamaduni. Ni wanaume, wamevali maleba ya kitamaduni ya kuvutia. Wanatumbuiza hadhira iliyoketi mbele yao kwenye ukumbi. Nyimbo hizi ni kivutio na kitambulisho cha asili yetu kama Wakenya.

Huu ni uwanja mkubwa, mkavu, mjini. Unamrundiko wa taka, zinazotupwa pale na wakazi, zikiletwa na malori. Kuna vijana, wanaochokora hapo, wakitafuta lishe, au vitu ambavyo, wanaweza kuuza ili kufaidika. Uchafu mwingi, ni karatasi za plastiki, ambazo huathiri mazingira.

Hili ni mbuga la wanyamapori. Nyumbu wengi wanavuka mto mkubwa ulioko kati ya Tanzania na Kenya. Tukio hili ni kivutio kwa watalii. Hufanyika kila mwaka. Huwezesha nchi kujipatia pesa za kigeni. Nafasi za ajira katika sekta ya hoteli na zingine huboreshwa.

Kuna twiga watatu warefu ndani ya mbuga la wanyama, wanatazama kamera wakiwa nyuma ya miti mifupi. Wana miili iliyonawiri vizuri yenye madoa meupe na kahawia. Ni kivutio ambacho huingiza pesa za kigeni nchini.

Huu ni mtaa wa mabanda mjini. Nyumba ni za mabati na miti zimejengwa karibu na mto mdogo wenye maji machafu. Taka nyingi hasa za plastiki zinatupwa ovyo na kuishia kuchafua maji ya mto. Vijana wanne wenye sare na buti wanasafisha mto kwa kutumia reki.

Njia ya usafiri inayo-onyeshwa ni gari moshi la kisasa au treni ya SGR. Inatumiwa kusafirisha mizigo na wasafiri. Lina kasi ikilinganishwa na treni ya kawaida. Kuna mtu anayeingalia mimea iliyosombwa na mvua kando ya uchukuzi huu.

Kuna pundamilia amesimama kando ya mti, ndani ya mbuga ya wanyama. Mazingira yake ni makavu yenye mchanga usio na nyasi. Ana mistari ya kupendeza ya rangi nyeusi na nyeupe. Yeye ni kivutio kikubwa kwa watalii na kitega uchumi, nchini.

Ni mbuga ya wanyama pori, wakati wa mchana, na jua linawaka vizuri. Ina swara watatu waliokaribiana. Kuna nyasi fupi ya kijani, na miti mifupi mbali kidogo.

Hili ni mbuga la wanyama pori. Kuna viboko watatu wanatembea pamoja. Sehemu hii ina nyasi kavu na miti mifupi. Wanyama hawa wanasaidia kuwavutia watalii, ambao huleta fedha, na kuinua uchumi wa nchi.

Haya ni mazingira ya kupendeza ya msitu, kuna ndege wawili wenye madoadoa ya rangi nyeusi na nyeupe. Mali asili hii ni kivutio cha watalii kutoka nje na wenyeji. Imechangia kudumisha utalii ambao unaingiza pesa za kigeni nchini.

Hapa ni mjini, kuna barabara na majumba mengi, ya ghorofa, ya kisasa, kama vile Times Towers , na majengo ya Bunge, mazingira haya, yamerembeshwa kwa bustani ya miti, mimea hii huvuta hewa safi, kuna nafasi ya megesho ya magari.

Wanafunzi na mwalimu wao wako shuleni, nje ya madarasa. Wanafunzwa jinsi ya kupanda miche ili kuhifadhi mazingira yao. Ni shule ndogo ya umma.

Kuna shuguli ya kupanda miti, wanaume wanne, wanapiga picha, wakiwa wameshika mche. Mmoja wao, ni afisa aliyevalia mavazi rasmi ya kijeshi. Mbele yao kuna shimo lililo tayarishwa, kwa upanzi, na maji ya kumwagilia mmea.

Huu ni mtaa wa mabanda mjini, nyumba zimejengwa na mabati na miti, zimekaribiana sana. Wakaazi ni wafanyi biashara wa kazi ndogo ndogo zenye mapato duni. Kuna tatizo la usalama, misala, maji safi na mahali pa kutupa taka.

Hili ni mbuga la wanyama mjini. Kuna twiga mrefu anaye kula matawi. Ana madoadoa meupe na kahawia. Mazingira ya nyasi na miti yaliyopo, yanavutia macho. Nyuma kabisa, kuna majengo ya ghorofa ya kisasa. Mnyama huyu ni kivutio kwa watalii na kitega uchumi.

Hili ni mbuga la wanyama pori. Kuna swara anayekula nyasi. Ana rangi ya hudhurungi, nyeupe na pembe ndefu nyeusi. Watalii hupenda kuwaona wanyama hawa na wengine katika makazi yao halisi. Wanachangia kuingiza pesa zao za kigeni na kuongeza nafasi za ajira nchini.

Hili ni gari kubwa jeupe, ambalo linatumiwa kuzoa taka, limejaa magunia ya chupa za plastiki, zilizotumiwa, vijana wawili wako juu ya magunia hayo. Zoezi hili linasaidia kudumisha usafi, katika makazi yetu.

Kuna ndovu wawili ndani ya mbuga ya wanyama. Mmoja anacheza na mchanga. Mazoea haya yanasaidia kuzuia kuumwa na wadudu. Kando yao, kuna walinzi wawili wa mbuga, wamevaa sare ya kijani. Wanyama hawa ni kivutio kikubwa kwa watalii na kitega uchumi nchini.

Huu ni mtaa wa mabanda mjini. Nyumba zimejengwa kwa mabati na miti. Ziko karibu sana na taka, na mto uliojaa maji machafu. Kuna vijana wawili wa kiume, wanapekua taka zilizotupwa ovyo ili kupata lishe au mabaki ya kuuza.

Huu ni mtaa wa mabanda mjini. Nyumba zilizojengwa karibu na reli, ni za mabati na mawe. Kando yake kuna mto mdogo. Mafundi watatu wanafanya ukarabati wa reli. Wakazi, watalazimika kuhama, usafiri wa garimoshi, ukianza tena.

Kiboko amedungwa mshale mgongoni, yuko kwenye mbuga yenye nyasi iliyokauka. Askari wa mbuga anamfuata kutoka nyuma, ameshika blanketi mkononi.

Huu ni mchoro wa mwanariadha mtajika, Eliud Kipchoge. Nimmarufu kwa kushinda mbio za masafa marefu za olimpiki mwaka wa elfu mbili na kumi na sita na elfu mbili na ishirini. Unapatikana kwenye ukuta wa jengo lililoko kwa barabara ya Kenyata, Nairobi. Mbele yake kuna magari ya kibinafsi yameegeshwa kando ya barabara.

Hizi ni sanamu za wanaume watatu wenye bunduki mjini, ni kikumbusho cha Mau Mau waliopigania uhuru wa wakenya wakati wa ukoloni zinapatikana nje ya jengo la gorofa kwenye barabara ya Kenyatta. Zinatukumbusha umuhimu wa mapatano, na mchango wa wakenya kujikomboa.

Hili ni mbuga la wanyama pori. Lina twiga wawili yenye madoa ya rangi ya hudhurungi na nyeupe. Kuna mazingira ya kuvutia ya nyasi na miti. Twiga mmoja amewakaribia watalii. Amefungua kinywa chake ishara ya kutaka lishe. Sekta hii imeongeza pesa za kigeni nchini na kuimarisha biashara ya usafiri, kilimo na hoteli.

Hili ni bwawa ndogo la maji mjini. Liko kwenye bustani yenye nyasi ya kuvutia macho. Nyuma yake kuna miti na majengo marefu. Mahali hapa ni pa watu kubarizi jioni au wakati wa wikendi ili kupunguza uchovu wa akili.

Hapa ni mtaa wa mabanda mjini. Nyumba nyingi zimejengwa kwa mabati na miti. Mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa yameweza kubomoa makazi hayo duni. Wakaazi wengi wamesimama kando ya mto mkubwa ulioweza kuzoa mchanga na kuleta maafa.

Kuna mifuko ya plastiki iliyotumiwa. Kando yake, mwanamke ameinama anaifua, ikiwa ndani ya ndoo. Kisha, inawekwa kwenye gunia. Itatumiwa kuunda bidhaa, kama vile: ndala, chupa, trei za kubeba vyakula, na mapipa ya taka. Mazoea haya, yataimarisha usafi wa mazingira.

Hapa kuna mrunduko wa taka za aina nyingi. Wanaume wawili na mvulana mmoja wanachakura ndani ya uchafu huo. Nyuma yake ,kuna mtaa wa vibanda vya mabati. Hali hii, itasababisha harufu mbaya na kuchipuka kwa magonjwa miongoni mwa wakazi.

Hili ni mbuga na wanyamapori. Kuna ndovu watatu, wanakula nyasi. Wana rangi ya hudhurungi na pembe nyeupe. Watalii hupenda kuwaona wanyama hawa, na wengine, katika makazi yao halisi. Wanachangia kuingiza pesa za kigeni, na kuongeza nafasi za ajira nchini.

Ni kikundi cha waimbaji wa nyimbo za kitamaduni. Ni mchanganyiko wa wanaume na wanawake. Wamevalia maleba ya kitamanduni. Wanafanya mazoezi ya maandalizi ya kuimba, katika ukumbi wa mkutano.

Hapa ni ndani ya mbuga na wanyama pori. Kuna msafara mrefu wa magari ya rangi tofauti. Mengi yanapaa linalofunguliwa, ili kuwawezesha watalii, kuwaona wanyama, bila kushuka. Sekta hii inaingiza pesa za kigeni, na kuongeza nafasi za ajira nchini.

Kuna mazingira ya kupendeza ya mto mdogo, nyasi na miti. Uhifadhi wa msitu huu umechangia kunyesha kwa mvua na kudumisha chemi chemi ya maji. Kidimbwi hiki ni makazi ya wanyama kama vile samaki. Pia kinatumiwa na binadamu kuteka maji ya kutumia nyumbani.

Hili ni mbuga la wanyama pori. Kuna nyati mkubwa mweusi mwenye pembe ndefu. Mnyama huyu na wengine wanachangia kuendeleza utalii na kuingiza pesa za kigeni nchini. Watalii wengi hupenda kutembelea mbuga ili kuwaona wanyama hawa katika makazi yao halisi

Hii ni mkokoteni ambayo ina vibuyu vya rangi ya samawati na manjano. Vinatumiwa kuchota maji na mfanyabiashara anayeuza maji. Anafanya biashara hii mjini, haswa katika makazi ambayo yana tatizo la ukosefu wa maji ya mifereji ndani ya nyumba.

Twiga mrefu yuko ndani ya mbuga ya wanyama. Anatazama kamera. Kuna nyasi ndefu iliyokauka mbele yake. Nyuma yake kuna miti mifupi ya rangi ya kijani. Ana mwili ulio nawiri vizuri.

Ni mtaa wa mabanda wenye msongamano wa nyumba za mabati. Kuna mto mdogo uliojaa taka, kando yake kuna mimea. Nyaya za stima ziko juu ya makazi hayo.

Huu ni mtaa wa mabanda mjini. Nyumba ni za mabati na mawe, zimejengwa karibu karibu. Mvua kubwa imesababisha mafuriko na kidimbwi kikubwa cha maji yaliyozoa mchanga. Kando ya maji hayo kuna kijana mmoja ameketi kwenye ubao.

Hili ni jengo ndefu la bunge mjini ambapo wabunge hufanya majadiliano. Juu yake kuna bendera ya Kenya. Ni kitovu cha siasa na utamaduni wetu. Lina mazingira ya kuvutia yenye miti, nyasi, maegesho na ua. Jukumu muhimu linalotekelezwa hapa, ni kuunda sheria zinazowaelekeza wananchi.

Hapa ni mtaa wa mabanda mjini. Nyumba zilizokaribiana zimejengwa kwa udongo , miti na mabati . Kuna mto mdogo mkabala na makaazi hayo. Kando yake kuna mrundiko wa taka. Mvulana mmoja anacheza kwenye maji hayo ambayo yana taka. Watu watatu wanatumia maji hayo kufua nguo zao.

Hapa ni makutano ya barabara mjini. Kuna mabasi ya usafiri wa umma , yamesimamishwa na askari wa trafiki . Kando yake kuna miti. Magari mengine kutoka kushoto kwelekea kulia yanaendelea na safari. Wapita njia na mwendesha pikipiki, wanaendelea na shughuli zao. Nyuma ya mabasi kuna majengo ya ghorofa ya kisasa.

Hapa ni mjini kwenye maegesho ya mabasi ya usafiri wa umma, kuna foleni ya mabasi, wanaotegea wasafiri na wapitanjia, utingo wengi waliovalia sare rasmi, wamesimama mbele ya mabasi hayo, mmoja, anaongea na wasafiri, mwingine amebeba bango lenye maelekezo, ya kumsaidia mteja.

Hapa ni mjini, kuna magari ya usafiri wa umma barabarani na askari wa trafiki, kando yake kuna mti, na raia wanaotembea kwa miguu, na wanaoendesha pikipiki, wakiendeleza shughuli zao, kuna majumba ya ghorofa ya kibiashara, mabango ya kutangaza biashara tofauti, yanaonekana.

Hapa ni maegesho ya tuktuk na mabasi ya usafiri wa umma. Yako mjini karibu na majengo ya kisasa ya kibiashara. Tuktuk huweza kupenya barabarani katikati mwa magari mengine, inatumia petroli kidogo. Pia inaweza kutumiwa kusafirisha abiria na mizigo kutoka mjini mpaka mtaani. Imewezesha vijana kujiajiri.

Hiki ni kituo cha magari ya umma mjini. Nyuma yake kuna majengo ya ghorofa ya biashara. Abiria kadhaa wako ndani ya matatu, juu yake kuna bango la kuwaelekeza.

Hapa ni maegesho ya mabasi ya abiria wanaotoka mjini kwenda Westlands na Kangemi. Basi moja limesimama kando ya barabara ya lami, ambayo ina shimo lililojaa maji.

Barabara ya kisasa au Superhighway . Imepanuliwa ili kutumiwa na madereva wengi. Chini, kuna barabara moja yenye magari na watu wanaovuka kwa miguu. Juu yake kuna barabara nyingine inayotumiwa na magari.

Hii ni barabara kuu ya lami mjini, inatumiwa kwa usafiri wa magari ya umma na ya kibinafsi. Kando ya barabara kuna majumba ya ghorofa na vibanda vya biashara ndogo. Katikati mwa barabara, ngombe wanapumzika na kula nyasi. Baraste hii imerahisisha usafiri wa watu wengi.

Hapa ni mjini kwenye mzunguko wa barabara kuu. Kuna magari ya kibinafsi yaliyosimama mbele ya mataa ya trafiki . Askari wa trafiki wako pale kuelekeza madereva. Upande wa kushoto, magari ya umma na mengine yanaendelea na safari. Pia kuna kivuko cha watu wanaotembea kwa miguu ili kuimarisha usalama wao.

Hili ni soko la wazi mjini. Bidhaa zinazouzwa ni miwani, miavuli na nguo. Mbele kidogo kuna maegesho ya magari ya usafiri wa uma. Mwelekezi amebeba bango la kuwaelekeza abiria. Pia kuna bustani na jengo la ghorofa la kisasa. Wapita njia wanaendelea na shughuli zao.

Hapa ni mjini kwenye barabara kuu ya lami ya super highway. Kuna barabara nyingi zilizojengwa kuelekea pande tofauti ili kuimarisha usafiri. Upande wa kulia kuna majengo ya ghorofa ya kisasa. Pia kuna miti iliyopandwa kando ya barabara kuu.

Hiki ni kituo cha mabasi ya usafiri wa umma mjini. Mabasi yanawangoja abiria. Baadhi yao wamesimama chini ya mti mkubwa, kando ya barabara. Kuna waelekezi wawili wa kike, waliovalia sare za samawati. Mmoja wao amebeba mabango ya kuonyesha basi linaelekea wapi pamoja na nauli.

Hiki ni kituo cha matatu ya uma mjini. Kila gari lina bango juu yake ili kumwelekeza abiria. Magari haya yanasafirisha watu kuelekea mashambani. Nyuma ya maegesho kuna majengo ya ghorofa ya kibiashara. Pia, kuna wateja na askari mmoja wa jiji, anayedumisha mwendo mzuri wa magari.

Hiki ni kituo cha mabasi ya umma ambapo magari yanaegezwa ili kungoja abiria. Makanga wanawaelekeza abiria kwenye magari hayo. Usafiri utaanza baada ya viti vyote kupata wasafiri.

Hiki ni kituo cha mabasi ya usafiri wa umma. Mabasi yanayotumia umeme, ya Citi Hoppa , yameegeshwa. Yanatumiwa kusafirisha wateja, kwenda jijini na kurudi mtaani. Kuna wahudumu na abiria wachache, wamesimama pale. Jengo refu la ghorofa, linaonekana nyuma ya mabasi hayo.

Hapa ni maegesho ya magari ya usafiri wa umma. Yako mbele ya kituo cha mafuta ya petroli. Kila gari lina bango la kumuelekeza abiria. Ni ya safari ndefu kutoka mjini, kuelekea mashinani. Kuna kondakta na watu wachache karibu na magari hayo.

Hii ni barabara kuu ya Thika mjini. Ina mazingira ya kuvutia kama vile miti na nyasi. Inatumiwa na magari mengi ya usafiri wa umma na ya kibinafsi. Imesaidia kupunguza msongamano wa magari yanayoingia na kutoka mjini. Ina mabango ya kumwelekeza dereva ili asipotee, pia anakumbushwa kua mwangalifu na kufuata sheria za trafiki.

Hapa ni mjini kwenye makutano ya barabara. Kuna majumba ya ghorofa na barabara ya lami. Mabasi ya usafiri wa umma, yamesimama. Kando yake kuna miti na mataa ya trafiki. Magari ya kibinafsi yanaendelea na safari, yakielekezwa na askari wa trafiki. Wapita njia na mwendesha pikipiki, wanaonekana wakiwa katika shuguli zao.

Hapa ni maegesho ya magari ya usafiri wa umma mjini . Liko mbele ya majumba ya ghorofa ya kibiashara . Kuna utingo na mabango ya kuwaelekeza wasafiri vilivyo. Kando ya maegesho shughuli zingine kama vile uchuuzi zinaendelea.

Hii ni barabara pana mjini ambayo ina magari. Upande wa kulia kuna jengo ndefu na upande wa kushoto kuna mabango ambayo yanawaelekeza madereva, kuwaelekeza kule ambako wanakwenda. Kuna mataa ambayo yanatumiwa pale barabarani na pia kuna miti.

Hapa ni maegesho ya mabasi ya usafiri wa uma. Waelekezi wamebeba mabango ya kuwaelekeza abiria. Liko kando ya miti mjini. Mabasi husafirisha wateja kutoka jijini kwenda na kurudi mtaani. Wapita njia wanaendelea na shughuli zao.

Hapa ni magesho ya mabasi ya usafiri wa umma, kutoka mjini mpaka mtaani. Iko kando ya barabara. Ina mwelekezi, na mabango ya kumsaidia abiria. Nyuma yake kuna majengo ya ghorofa ya biashara. Wapita njia wanaendelea na shughuli zao.

Hapa ni mjini. Kuna magari ya usafiri wa umma barabarani na askari wa trafiki. Kando yake, kuna raia wanaotembea kwa miguu wakiendeleza shughuli zao. Kuna majumba ya ghorofa ya kibiashara. Mabango ya kutangaza biashara tofauti yanaonekana.

Hii ni barabara kuu inayotumiwa na mabasi, ya usafiri wa umma, na magari ya kibinafsi, kando yake kuna bango la kibiashara, taa na miti, pia kuna kivukio cha juu, cha wanaotembea kwa miguu, ilikudumisha usalama, baraste hii imerahisisha safari za abiria, wanaotoka na kuingia jijini.

Hii ni barabara kuu, kuna magari ya usafiri wa umma. Makanga mmoja amesimama mlangoni. Upanuaji wa baraste hii umewezesha magari mengi kuyatumia na kurahisisha safari za abiria.

Hili ni basi kubwa la usafiri wa umma mjini. Abiria wako ndani. Lina rangi ya nyekundu na nyeusi. Liko barabarani, mbele ya jumba kubwa la ghorofa. Utingo amesimama mlangoni akiangalia nje.

Hapa ni magesho ya matatu ya usafiri wa umma mjini, liko mbele ya majumba ya ghorofa ya biashara. Kuna bango la kuwaelekeza wasafiri. Magari hayo yanaelekea mashambani, wapita njia wanaendelea na shughuli zao.

Hapa ni maegesho ya mabasi ya usafiri wa umma mjini. Liko kando ya jumba la biashara, mkabala na jengo la ghorofa. Kuna bango la kuwaelekeza wasafiri. Watu wengi wanaonekana wakitembea pale.

Hapa ni katikati mwa jiji. Kuna majumba ya gorofa na barabara ya lami. Mabasi ya usafiri wa umma yameegeshwa kando ya barabara. Wapita njia wanaonekana wakiwa katika shughuli zao. Pia kuna mabango ya kibiashara ya kampuni ya Sony .

Hapa ni kituo cha mabasi katikati mwa mji. Yameegeshwa mahali pa kuwangoja abiria. Kuna foleni ya abiria ambao wanaingia kwenye basi, mmoja baada ya mwingine. Kando yake kuna majumba mengi ya ghorofa.

Hii ni barabara kuu ya lami mjini, inatumiwa kwa usafiri wa magari ya umma na ya kibinafsi. Kando ya barabara, kuna mataa, majumba ya ghorofa na miti. Baadhi ya madereva, wanaingia jijini na wengine kuondoka. Baraste hii imerahisisha usafiri wa watu wengi.

Kituo cha mabasi ya masafa marefu. Kuna basi la kuelekea Mombasa. Limepakiwa mbele ya jumba la ghorofa. Kuna mizigo na vijana wanaopumzika kando ya basi hilo.

Hapa ni magesho ya mabasi ya usafiri wa umma mjini, yako kwenye barabara ya lami, Kando yake kunawaelekezi wawili na manamba wanaangalia mabango ya kuwaelekeza abiria. Kuna ua la mabati. Nyuma kidogo, kuna majengo ya ghorofa miti na magari ya kibinafsi. Dereva yuko nje ya basi moja .Abiria mmoja anaongea kwa simu.

Hapa ni mjini, kuna magari ya usafiri wa umma barabarani, na askari wa trafiki, kando yake kuna raia wanaotembea kwa miguu, na wanaoendesha pikipiki, kuna majumba ya ghorofa, na mabango yakutangaza, biashara tofauti, mabasi yamesimamishwa, ilhali magari kutoka kushoto, yanaendelea na safari.

Hiki ni kituo cha mabasi ya usafiri wa umma mjini. Kuna basi moja linawangoja abiria. Liko kando ya barabara ya lami. Lina manamba na bango la kuwaelekeza wasafiri, kando yake kuna jumba la kisasa la ghorofa na watu wanaoendelea na shughuli zao.

Hapa ni maegesho ya magari ya usafiri wa umma mjini, liko katikati mwa majumba ya ghorofa ya biashara. Yanawapeleka abiria mashambani. Kuna bango la kuwaelekeza wateja pamoja na manamba.

Hii ni barabara kuu mjini. Upande wa kulia na kushoto, kuna maegesho ya mabasi ya usafiri wa umma, kando yake, kuna bustani na majumba ya kisasa ya ghorofa. Upanuaji wa baraste hii umerahisisha safari za abiria na kuwezesha magari mengi kuitumia.

Hapa ni maegesho ya mabasi ya usafiri wa uma mjini. Yamepakiwa kando ya barabara ya lami. Watu wengi wanaendeleza shughuli zao kama vile vijana wanaobeba mizigo kwa malipo. Kuna majengo ya ghorofa ya kisasa nyuma ya mabasi hayo.

Hapa ni maegesho ya magari ya usafiri wa umma, ambayo yanatoka mjini, Kuelekea sehemu za pwani. Liko mbele ya majumba ya ghorofa ya kibiashara. Juu ya kila matatu, kuna bango la kuwaelekeza wasafiri vilivyo. Mabango mengine ya kibiashara yako kwenye ukuta wa jengo.

Hapa ni sehemu ya maegesho ya mabasi ya usafiri wa umma mjini, kando yake kuna mwelekezi aliyeshika mabango ya kuonyesha basi linakwenda wapi na nauli. Upande wa kushoto kuna majengo ya ghorofa ya biashara na mti. Kuna watu wanaonekana kuendeleza shughuli zao.

Hii ni barabara kuu. Inatumiwa na magari ya usafiri wa uma na ya kibinafsi ambayo yanatoka na kuingia mjini. Katikati kumewekwa ua wa chuma kwa usalama wa wanaovuka baraste. Kando yake kuna majumba ya ghorofa ya kibiashara.

Hapa ni maegesho ya mabasi ya usafiri wa uma mjini. Yako nje ya lango linalotumiwa na abiria wa gari moshi la kisasa. Magari ya kibinafsi yako barabarani. Kando na mabasi kuna bustani nzuri ya watu kupumzika pale. Kikundi cha vijana kimeketi mkabala na kituo cha gari moshi.

Hiki ni kituo cha mabasi ya masafa marefu, ya umma. Kuna basi la kuelekea mombasa, limepakiwa mbele ya jumba la ghorofa. Kando yake kuna mtu anayeendesha mkokoteni. Kuna mizigo na vijana wanaopumzika kando ya basi hilo.

Lori kubwa, liko mbele ya jumba la ghorofa la kisasa. Linatumiwa kuzoa taka, na kuzitupa mbali na wakaazi mjini. Liko kwenye barabara ya lami. Huduma hii, inasaidia kudumisha usafi.

Hili ni tangi kubwa jeusi la kuhifadhi maji safi. Hutumiwa sana mjini na wakazi wa nyumba za kukodi. Idadi kubwa ya watu inachangia ukosefu wa maji ya kutosha. Kwahivyo, suluhisho ni ya kuyateka wakati yanapatikana ili yatumiwe siku za usoni.

Kuna nyumba za kukodisha za mawe, zimezingirwa na ukuta. Mapipa makubwa ya maji yanatumiwa kuhifadhi maji yanapopatikana. Jambo hili linawasaidia wakaazi kutatua tatizo la ukosefu wa maji ya kutumia.